Ndani ya duka la nguo na viatu meza ya samawati yenye godoro na gazeti imewekwa katikati huku rafu zikionyesha mashati yaliyopangwa vizuri na visanduku vya viatu juu yake. Kulia kuna rafu nyingine zilizojaa viatu vilivyopangwa kwa mpangilio na duka linaonekana kuwa safi na la kuvutia kwa wateja wanaotafuta mavazi ya aina mbalimbali.

Maonyesho ya nguo yamepangwa kwa ustadi dukani chini ya nembo ya bolo yakijumuisha fulana, mashati ya mikono mifupi, suruali za jeans na jaketi la kisasa. Nguo zimepangiliwa kwa rangi tofauti kwenye wima na rafu na bango la offer linaonyesha bei ya jumla, ikiashiria ununuzi wa bei nafuu kwa mavazi ya chapa maarufu.

Nguzo za nguo za wanaume zimepangwa kwa ustadi dukani, zikiwa na mashati, suruali na koti za rangi na mitindo mbalimbali. Juu ya rafu kuna mabango yaliyoandikwa Men Clothing na bei ya juu zaidi ikiwa ni mia tatu na hamsini. Mandhari angavu na mpangilio mzuri vinaonyesha unafuu wa bei na urahisi wa ununuzi katika soko hili la kisasa.

Ndani ya duka la kisasa la nguo kuna sakafu ya mbao na taa nyingi za dari zinazolipamba mwa mwangaza wa kupendeza. Rafu zimepangwa kwa mpangilio zikiwa na mavazi ya aina na rangi tofauti huku meza ya mviringo ikiwa mbele ikiwa na nguo zilizokunjwa vizuri. Mandhari hii huonyesha mpangilio wa kuvutia na usafi unaoakisi ubora wa huduma za kibiashara.

Maduka ya nguo na viatu yamejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na wima zikiwemo mashati, suruali, magauni na viatu vya mitindo tofauti. Kuna mannequin waliopambwa kwa mavazi ya kuvutia juu ya rafu pamoja na mabango yanayoonyesha maeneo kama lady section na men section . Mandhari na sawiri harakati za wateja wanaochagua bidhaa kwenye duka kubwa ya kisasa.

Rafu ya mbao imejaa suruali za jeans ziliyopangwa kwa mpangilio mzuri, huku sehemu ya mbele ikipambwa na bango la tangazo lenye picha ya mwanamke aliyevaa mapambo ya dhahabu. Urembo wa duka na mwangaza wa dari, huunda mandhari ya kisasa ya ununuzi wa mitindo ya mavazi.

Nguzo za nguo zenye mitindo mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio ndani ya duka la kisasa la mavazi. Mavazi ya rangi angavu kama suruali ya kijani kibichi na gauni la manjano yenye michoro mekundu vinavutia macho huko nguo nyingine zikiwa zimepangwa kwenye rafu na mabango ya matangazo yakiwa yamewekwa juu. Mandhari inaakisi hali ya ununuzi wa mitindo ya kisasa katika mazingira yenye mpangilio na mvuto wa biashara.

Kuingilia duka la lc waikiki imepambwa kwa bango kubwa la samawati lenye maandishi meupe huku bidhaa za mavazi ya watoto fulana na kaptura zikiwa zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia. Ndani ya duka mabango ya ofa yamewekwa yakitangaza great november deals . Mlango wa kushoto unaonyesha saa za ufunguzi kuanzia saa mbili hadi saa tatu ukisisitiza huduma zinazopatikana kwa muda mrefu kwa wateja.

Manikini mwenye rangi nyeusi amevalishwa kofia pana ya kijivu, blausi ya maua meupe juu ya kijivu, na sketi inayolingana. Meza mbele yake imejaa miwani ya jua, mikufu, pochi na herini, za kung'aa huku kofia na skafu za rangi tofauti zikipangwa pembeni katika mandhari maridadi ya duka ya, la mitindo.

Mannequin watatu wamesimama mbele ya duka la mavazi wakiwa wamevalishwa nguo ya kawaida zikiwemo fulana nyeupe zenye maandishi na michoro, suruali za mitindo ya kisasa na koti la denim . Mabango ya nyuma yanaonyesha mitindo ya denim na maandishi doing denim since eighty five . Alama nyekundu zinaonyesha offer za bei nafuu zikieleza unafuu wa bidhaa dukani.

Ndani ya duka la nguo za watoto, nguo aina mbalimbali kama fulana, suruali na gauni zimepangwa kwa mpangilio kwenye viunzi na mabango yanaonyesha sehemu hio kuwa yana mavazi ya watoto na bei ya juu kabisa ya nguo na viatu kwa watoto na wanawake ikiwa ni shilingi mia nne za Kenya. Mandhari hio inaonyesha unafuu wa bidhaa na mpangilio mzuri wa duka.

Nguo mbalimbali kama mashati, suruali na gauni zimepangwa kwenye stendi ya soko la wazi zikitundikwa juu ya viunzi na kusambazwa kwenye meza na sakafu. Rangi tofauti na mitindo mbalimbali ya nguo zinaonyesha biashara ya mavazi inayolenga wateja wa kawaida katika mazingira ya nje yaliyo wazi na yenye shughuli.

Rafu zilizopangwa kwa ustadi ndani ya duka la nguo za watoto zimejaa mavazi ya rangi mbalimbali kama nyekundu, samawati na njano. Mashati, suruali na sketi zimetundikwa kwa mpangilio safi, huku benji la kukalia likiwa katikati. Mandhari huashiria ununuzi wa kimakusudi katika mazingira ya nadhifu na ya kuvutia.

Kuna mitindo kama mikoba ya ngozi, miwani ya jua, vitambaa vya rangi mbalimbali na sanamu ya kuonyesha vito vya dhahabu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka. Mpangilio huu wa kuvutia na mwangaza wa ndani unasisitiza haiba ya kibiashara na mvuto wa bidhaa za kifahari.

Meza ya mapokezi imetambulishwa kwa jina la Vivo kwa maandishi ya machungwa ikiwa na kompyuta, kalamu na chupa kadhaa za vinywaji juu yake. Televisheni ukutani inaonyesha mtu aliyevaa mavazi ya rangi rangi. Pembeni kukiwa na bango la malipo M-Pesa na namba ya till huku pazia la kijivu na dispenser ya maji likiongeza mandhari ya ofisi.

Ndani ya duka dogo lenye sakafu ya mbao na dari ya samawati yenye mistari mekundu. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu za mbao na kabati jeupe la chuma. Kushoto kuna kioo kikubwa kinachoakisi sehemu ya ndani huku upande wa kulia nguo zenye rangi tofauti zikiwa zimewekwa kwenye vijiko vya mbao. Juu yake kuna vikapu vilivyofumwa kwa mikono. Mandhari ya duka inaakisi mpangilio wa kipekee wa bidhaa za mitindo na mapambo katika mazingira yenye mvuto wa kisasa na asili.

Langoni mwa duka la nguo kuna milango ya vioo inayofungua kuonyesha mandhari ya ndani ambapo nguo mbalimbali zimepangiliwa kwenye wima. Manekeni yaliye karibu na mlango imevalishwa gauni ya manjano, ikivutia macho ya wateja. Katika mlango wa kuingilia, lango linasema, no entry without a mask linaonekana kwa maandishi mekundu, ikikumbusha hatu za tahadhari za kiafya.

Manekeni wamevalishwa mavazi ya mitindo tofauti ndani ya duka lenye mwangaza wa kutosha na mpangilio safi. Rafu na umma zimejaa nguo zenye bei mbalimbali huku bango la cashpoint likielekeza eneo la malipo. Mandhari hii inaonyesha mazingira rafiki kwa wateja yanayochochea ununuzi katika duka la kisasa.

Duka la mavazi na viatu lililo na rafu za mbao na sakafu ya vigae weusi na weupe. Kushoto kuna fulana za rangi nyeusi zenye michoro ya fuvu pamoja na viatu vyeusi vilivyopangwa kwa ustadi. Kati kuna makoti na mashati ya rangi mbalimbali yakiing'inia huku kulia kukiwa na meza na rafu zenye jozi za viatu pamoja na masanduku yake.

Nguo zina rangi mbalimbali, zimepangwa kwenye rafu na visehemu vya wima. Zina rangi za buluu nyepesi, kijani, na kahawia. Benki ya ofa inaonyesha punguzo la asilimia ishirini. Kuna sehemu ya kusafisha nguo. Inaonekana kuna upanda upande wa kulia. Kwenye sehemu ya malipo kuna masharti ya manunuzi, ikiwa ni pamoja na laki moja la bei za wazazi

Ndani ya duka la viatu na mavazi mannequin iliyovaa shati lenye michoro na suruali nyeusi umesimama karibu na kabati la vioo lililosheheni viatu vya aina mbalimbali vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri . Juu ya kabati hilo kuna bango lenye maandishi ikiwa na nembo ya Visa, Mastercard, American express na njia nyingine za malipo.

Rafu ndefu zimejaa nguo za wanawake na watoto zilizopangwa kwa mpangilio pamoja na viatu vilivyowekwa juu ya rafu alama na maandishi ya matangazo yanaelekeza sehemu mbalimbali za duka likiwa katika mazingira ya usafi na mwangaza unaovutia wanunuzi.

Duka la nguo za kiume limepangwa kwa ustadi likiwa na meza zilizojaa mashati , suruali na viatu vya kisasa. Rafu zilizoko ukutani zimejaa mavazi yaliyopangwa kwa mpangilio safi huku taa za kisasa ziking'aa kutoka dari zikitoa mwanga wa kuvutia. Mandhari ya duka huonyesha hali ya usafi, ubunifu na mvuto wa kibiashara.

Ndani ya duka la mavazi kuna nguo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwenye vijiimo vya chuma zikiwemo sketi, blausi na gown za rangi tofauti tofauti. Juu ya rafu kuna mannequin waliovishwa mavazi ya mitindo tofauti ikiwemo sweta jeupe na vazi la kung'aa jeusi.

Ndani ya duka la mavazi ya larosa, nguo mbalimbali kama vile mashati, suruali na gauni zimepangwa kwa ustadi kwenye racks huku pochi na viatu vikionyeshwa kwenye rafu. Taa ni angavu na huangaza duka nzima likiwa safi na lenye mpangilio mzuri. Mandhari inaonyesha uzoefu wa kisasa na ununuzi wa mitindo.

Gari jeupe aina ya Volkswagen Tiguan limesimama kando ya barabara safi ya lami likiwa katika hali nzuri na matairi mpaya yenye mng'ao. Jengo la kisasa lenye vioo vingi vinaonekana kwa mbali, huku mandhari ya mji ikiwa na miti ya kijani na mwangaza wa jua la jioni.

Kibodi ya gari ikionyesha spidomita lenye kiwango cha hadi kilomita 260 kwa saa na sindano ikiwa imesimama sufuri. Kipimo cha mafuta kimeonyesha nusu tangi na lebo ya diseli taa nyekundu zinazowaka kwa umbali zinadokeza kuwa gari halijawashwa au lina onyo fulani. Mazingira haya yanaeleza utulivu kabla ya safari kuanza.

Jeupe aina ya Toyota Hiace limesimama kando ya barabara iliyopigwa lami mbele ya jengo lenye kibao Hill Court. Nambari ya usajili ya gari ni KDG 795G. Kwa nyuma kuna ukuta wa mawe na dirisha lenye grill ya chuma huku nyaya za umeme zikikatiza juu ya gari. Mazingira yanaonyesha utulivu wa mtaa wa makazi mjini.

Maegesho makubwa ya magari yamejaa magari aina na rangi mbalimbali yaliopangwa kwa mistari ya nadhifu. Sakafu ya lami inaonekana kuwa na unyevunyevu, ikidokeza kwamba mvua imenyesha hivi karibuni. Pembeni miti na uzio wa chuma vinaonyesha mpangilio wa eneo hili la nje, linaloweza kuwa uwanja wa magari ya kukodi, maonyesho au tukio kubwa.

Gari mbalimbali zimeegeshwa kwenye uwanja iliofunikwa na miti mirefu ya kijani. Mtu mmoja aliyevaa fulana yenye michoro na suruali nyeusi anatembea kuelekea magari hayo huku jua likimlika kwa upole katika mazingira ya asili yenye utulivu.

Gari jeupe aina ya Subar Forester lenye nambari ya usajili KDP 862R limeegeshwa katika uwanja wenye mawe madogo. Pembeni mwa magari mengine yaliyopangwa mstari katika mandhari ya nyuma kuna majengo yenye paa za bati na miti mirefu. Hali ya anga ikiwa ya mchana yenye mwanga hafifu wa jua.

Magari yamepangwa kwa safu kwenye uwanja mpana wa maegesho. Rangi zake zikitofautiana kama nyeupe samawati na kijivu. Hakuna watu wanaonekana, na nyuma kuna miti na majengo machache, hali inayodokeza mandhari ya mtaa wa biashara au sehemu ya huduma iliyo na shughuli nyingi za magari. Mpangilio huu unaonyesha matumizi bora ya nafasi kwa ajili ya maegesho ya magari mengi.

Gari la zamani aina ya Sedan ya rangi ya manjano linaegeshwa kwenye nyasi karibu na ukuta wa zege likiwa na alama nyeusi upande mmoja. Gari hili linavutia kwa muundo wake wa kipekee na Vootscoop ya rangi nyeusi ikionekana kuwa imetunzwa vizuri kwa miaka mingi na mazingira tulivu yanasisitiza mvuto wa gari hili la kihistoria.

Gari jekundu aina ya Subaru Forester limeegeshwa juu ya lami likiwa na nambari ya usajili KCW 564G kwenye sahani ya manjano. Dirisha la nyuma limebandikwa stika mbalimbali na kioo kimewekewa tinti. Mazingira ya nyuma yana uzio wa waya wenye miiba juu ya ukuta wa zege yakidokeza eneo lililolindwa au lenye tahadhari za kiusalama.

Ndani ya gari limefunguliwa mlango upande wa dereva viti vya mbele vikiwa na kifuniko cha kitambaa cheusi na sakafu ikiwa na mkeka wa mpira dashboard inaonyeshwa kwa uwazi pamoja na usukani, kishikio cha gear , na sehemu ya kudhibiti hewa na muziki. Nje kidogo kuna gari lingine lililo pakiwa pembeni linalo onekana kupitia mlango ulio wazi.

Gari jeusi aina ya Mercedes Benz limeegeshwa pembeni mwa barabara safi uliozungukwa na miti yenye majani mabichi huku nguzo za umeme zikiwa zimenyooka kando ya barabara na mtu mmoja akitembea kwa mbali.

Hili ni gari la kifahari la zamani bitua limiegeshwa kando ya balabara ya mawe. Gari hili linamwonekano wakipeke rangi ya kijivu, magurudumu ya mbao, taa kubwa za dara na sanduku la mbao pembini. Manthari ya nyuma huongeza hisia ya historia. Likionekana kama kumbukumbu ya enzi za magari ya kifahari yaliyotengenezwa kwa ustadi mukubwa. Ni kivutio cha wapenda magari ya kale.

Magari mawili meupe yameegeshwa katika maegesho ya wazi mbele ya jengo. Jengo lina mandhari ya kisasa yenye madirisha makubwa ya vioo na taa za barabarani zilizosimama mbele yake. Mazingira ni safi na tulivu yakitoa taswiria ya eneo la kibiashara au huduma.

Viti vya ndani vya gari la abiria aina ya vani vimepangwa kwa safu mbili vikiwa na rangi ya kijivu na muundo wa kitambaa laini. Mbele kuna kiti cha dereva na cha abiria kilichotenganishwa na dashibodi huku usukani na skrini ya dashibodi vikionekana kupitia vioo vya mbele. Mwanga wa asili unaingia kupitia madirisha pembeni, ukiongeza mwonekano wa utulivu na usafi wa mazingira ya ndani ya gari.

Kubeba magari yenye rangi ya machungwa linasafirisha magari ya rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyeupe, nyekundu, kijani kibichi na nyeusi. Magari hayo yamepangwa juu na chini ya trela kubwa yenye magurudumu mengi likiwa katika eneo la barabara lililozungukwa na miti. Mandhari inayodokeza usafirishaji wa magari katika njia ya kisasa.

Ndani ya kiwanda kikubwa chenye dari la chuma na mwangaza wa asili, magofu ya mabasi ya rangi ya chungwa na nyeupe yamepangwa kwa safu yakiwa katika hatua mbalimbali za utengenezaji. Sakafu imechorwa mistari ya usalama wa njano na kijani ikionyesha mpangilio na taadhari katika mazingira haya ya uzalishaji wa viwandani.

Gari aina ya Toyota Landcruiser lenye rangi ya fedha na nyeusi limeegeshwa pembeni mwa barabara ya vumbi, likiwa na nambari ya usajili KAC 1A na raki ya paa iliyoandikwa, Landcruiser. Nyuma yake kuna uwanja wa nyasi wenye kondoo wakichunga. Miti michache na nyumba moja mbali, huku uzio wa mbao ukiambatana na nyaya ukilizunguka eneo hilo. Mandhari hiyo inaonyesha mazingira vijijini yenye tulivu na shughuli za kawaida za kilimo.

Mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati jeupe amesimama kando ya gari jeupe la kifahari ndani ya jumba la maonyesho ya magari. Ameushika mpini wa mlango wa gari huki akielekea kwa makini ikiashiria hamu ya kulikagua au kulinunua. Mandhari ina mwanga wa kutosha kutokana na madirisha makubwa huku magari mengine yakionekana nyuma yakikamilisha mandhari ya biashara ya magari ya kisasa.

Gari la kifahari aina ya Toyota van yenye rangi ya fedha limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi pembeni pamoja na mawasiliano. Nyuma yake kuna mwamba mkubwa wa rangi ya kahawia uliopambwa na vichaka vya kijani vikionyesha mandhari ya asili ya sehemu ya kitalii au maeneo ya safari ya kuvutia.

Mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya gari, mmoja akiwa anashikilia karatasi na kalamu huku mwingine akielekeza kidole kwenye maandiko. Mandhari ya nyuma ina mimea, mapambo na magari mengine, yakidokeza mazingira ya biashara ya magari kwa makubaliano ya mauzo katika eneo la kitaalamu.

Gari jeupe aina ya Volkswagen SUV imengeshwa kando ya barabara ikiwa nataa za LED, rimu, za alloy , na nembo ya Volkswagen iliyo katika grilli ya mbele. Mandhari ya nyuma inajengo uzio na mimea, ikiashiri eneo la mji, au kitongoji kilicho tulivu.

Huyu ni mtu aliyevaa suti akimkabidhi mwingine funguo za gari kitendo kinachoashiria makabidhiano rasmi. Wote wawili wako mbele ya gari jekundu likiwa ni kiashirio cha ununuzi mpya, kukodishaji au zawadi ya thamani. Vazi lao rasmi linaashiria mazingira ya kitaalamu au afla maalum.

Kikapu na mikeka ya rangi mbalimbali imetandazwa na kupangwa kwa ustadi kwenye meza ya soko la wazi ikiangazia ubunifu wa mikono wa kitamaduni, mifumo ya duara, rangi zenye mvuto na volv vya ukubwa tofauti vinadhihirisha kazi ya ufinyanzi wa asili. Mandhari imechangamka kwa wateja na wachuuzi ikiashiria urithi hai na wa ufundi wa kiafrika.

Stoo ya maua ya wazi imefunikwa na turubai ya kijani ikiwa na maua aina mbalimbali yaliyopangwa kwenye ndoo na vyombo tofauti huku watu wawili waliovaa makoti ya samawati wakiyapanga kwa uangalifu sakafu imetapakaa majani na waridi vilivyoanguka ikiashiria uzuri wa soko kama mazingira ya soko ya maua.

Mzigo wa mboga mbichi na viungo umeandaliwa kwa mpangilio mzuri ikiwemo radishi, majani ya manana, majani ya mstafeli, dhimu na rosemari pamoja na malenga madogo ya kijani. Rangi zake za kijani kibichi na nyekundu zinatoa hisia ya afya, ubichi na utayari wa mapishi ya asili.

Meza ya kuuza matunda na mboga mboga imetengenezwa kwa mbao na kufunikwa kwa plastiki na vitambaa vilivyotangazwa juu kama dari ya muda. Mananasi yamening'inizwa juu huku mahindi yaliyofunikwa na plastiki yakipangwa kwenye meza pamoja na tikitiki maji na mamboga. Kando kuna kreti nyekundu na gunia kubwa la kijani sakafuni vikionyesha shughuli ya soko la kienyeji la bidhaa mbichi.

Mboga mbichi zimetandazwa ardhini katika vibanda vya wazi vya soko zikiwemo sukuma, spinach na kunde huku wachuuzi na wateja wachache wakijibidiisha katika vibanda hivyo. Majengo ya ghorofa yaliyo nyuma yanadokeza kwamba soko hili liko katikati ya mtaa wa mchanganyiko wa biashara na makaazi.

Samaki wa kukaangwa wamepangwa kwa wingi katika kibanda cha soko, wakitofautiana kwa ukubwa, na rangi ya hudhurungi ya kukaangwa, kando kuna sinia lenye maji na kikapu cha plastiki chenye samaki wengine, huku muuzaji aliyevalia fulana ya samawati na apron ya kijani akiwa anahudumia wateja katika mazingira yenye pilkapilka za soko za mtaa.

Soko la wazi lenye miavuli ya rangi tofauti limetapakaa watu wanaonunua na kuuza bidhaa mbalimbali likizungukwa na majengo makubwa yenye mapaa yaliyopinda. Rangi nyingi za miavuli na msongamano wa watu huonyesha shamrashamra na maisha hai ya mji wa kisasa.

Meza ya mbao imepangwa na safu za vitunguu, pilipili hoho, nyanya, na kabichi, huku wachuuzi na wanunuzi wakishughulikia kwa karibu. Rangi mbali mbali za mazao na harakati za watu, huonyesha uzalishaji wa chakula na shughuli hai za soko la kienyeji.

Draw ya viatu iliotengenezwa kwa mbao na plastiki imepangwa kiholela kwenye soko la wazi. Viatu vya aina mbalimbali kama rubber , dara, na michezo zimetundikwa kwa miuzi, na kupangwa kwenye rafu zilizofunikwa kwa nailoni . Magunia, na ndoo zenye viatu zimetandazwa chini, zikionyesha biashara ndogo inayotegemea vifaa vya kawaida katika mazingira ya wazi.

Tikitiki maji zimetandazwa kwenye rundo zikiwa na mistari ya kijani kibichi inayo vutia. Pembeni kuna maembe ya rangi ya chungwa na kijani pamoja na machungwa yaliyo pangwa kwa mitindo. Soko la matunda linalo vutia kwa rangi na mpangilio wa asili.

Mboga mboga safi zimepangwa kwenye stendi ya soko zikiwemo nyanya, vitunguu, karoti, pilipili hoho za rangi tofauti, matango, dania na njengere zilizowekwa ndani ya kikapu cha samawati. Pia kuna limau, kitunguu saumu, mboga la butternut na mabibo madogo ya kijani. Bidhaa hizo zimepangwa kwa ustadi zikionyesha anuai ya mazao safi ya kilimo yanayopatikana kwa wingi katika soko la eneo husika.

Soko lenye shughuli nyingi limejaa watu wanaofanya manunuzi na wauzaji kwenye vibanda vingi kila mmoja akishughulisha na bidhaa mbalimbali kama matunda, mboga na bidhaa nyingine. Miavuli ya rangi tofauti imesambazwa kutoa kivuli kwa wauzaji huku majengo ya zamani na mabanda yakionekana nyuma yakikamilisha mandhari ya soko la kienyeji lenye uhai na mchangamano.

Soko la wazi linalovutia linaonyesha shughuli nyingi za watu wakiuza na kununua matunda, mboga, na nguo zilizoning'inizwa. Mashine ya mikokoteni ambayo iko mbele huku nyuma kukiwa na magari yaliyopaki na majengo ya mjini, yote yakionyesha maisha ya kila siku ya biashara katika mtaa wa jiji lenye pilkapilka nyingi.

Soksi nyingi za rangi, miunde na ukubwa zimewekwa kwa wingi ndani ya container la chuma la wavu. Mazingira yanayozunguka yanaonekana machafu kidogo yakiwa na takataka na vitu vilivyotupwa ovyo chini katikati. Mandhari ya nyuma kuna nguo nyingine na vitu mbalimbali hali inayopendekeza uwepo wa soko la mitumba au eneo la usafi mdogo wa bidhaa zilizotumika.

Jengo la City Market lililoko katikati ya Jiji limechorwa michoro wa ang'avu inayoonyesha mandhari ya jiji, watu wakitembea, madaraja na bustani. Juu kabisa, bendera ya Kenya imepepea na mabango ya Nairobi City County City Market na Mama City Restaurant yanaonekana wazi. Mashirika haya yanasisitiza utambulisho wa mahali hapa kuwa kituo cha biashara, utamaduni na sanaa jijini.

Shanga na mapambo ya mikono enye rangi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia yakichanganya rangi kama kijani, kahawia na nyekundu kwenye miundo ya duara na kamba ikionyesha ubunifu na umahiri wa kazi za mikono za kitamaduni wa kisasa.

Soko la ndani lenye kuta za mawe na paa la bati. Safu za vibanda viko na rundo la matunda na mboga kama nyanya, viazi vitamu, karoti vitunguu na kabichi. Watu kadhaa wanashughulika wengine wakinunua wengine wakihudumia, mazingira yakiwa ya harakati nyingi na urafiki wa kawaida wa kila siku wa soko la mtaa.

Meza ya mbao iliozunguwa na bidhaa za matunda na mboga mboga kama vile, mananasi, machungwa, ndizi, maparachichi, tangawizi na tikitiki maji, vikapu chupa na besheni za plastiki vimepangwa karibu na meza hiyo yakionyesha mandhari ya soko la kienyeji lenye bidhaa nyingi safi na za kuvutia.

Rafu ya duka imesheheni sweta na hoodie za rangi tofauti nyingi zikiwa zimepangwa kwa ustadi ukutani na mezani taa za kunyongwa zinatoa mwangaza safi juu ya bidhaa huku mabango yao yakionyesha bei nafuu mandhari inaonyesha biashara ya mavazi ya kisasa yenye mvuto kwa wateja wa mtaa.

Katika soko lenye mwangaza mkali na mpangilio nadhifu, mboga mbichi kama matango ,nyanya, vitunguu, sukuma wiki na mboga zimepangwa kwenye vikapu na masanduku ya plastiki, rangi zake za kuvutia na arvol wake huashiria msimu wa mavuno na muhimu wa lishe safi katika jamii ya mjini.

Jengo refu la kisasa limejengwa kwa ukuta mweupe na uzio wa chuma kwenye kila ghorofa. Paa la bati na anga la samawati vinasisitiza hali ya hewa safi na mandhari ya kuvutia. Muundo huo unaakisi maendeleo ya mji kwenye ustaarabu wa kisasa.

Jengo jipya linaendelea kujengwa huku rangi rangi za machungwa yakipamba mandhari ya mbele. Mlima ya mbali na anga la jioni vinakamilisha hali tulivu ya mazingira hayo. Muundo wa chuma na saruji unaashiria maendeleo ya kisasa.

Nyumba ya tofali yenye pana vigae jekundu imesimama kwenye kiwanja chenye nyasi zilizokatwa vizuri ikizungukwa na vichaka na miti ya kijani, dirisha kubwa lenye mapazia meupe linaonekana upande mmoja na dirisha ya satellite imefungwa ukutani ,njia ya mawe inapita mbele ya nyumba huku anga la samawati lenye mawingu mepesi likikamilisha mandhari ya utulivu wa makazi ya kisasa.

Bango la matangazo limeninginizwa kwenye mti likieleza upangishaji wa vyumba moja mbili au tatu pamoja na bafu moja na nambari ya simu kwa mawasiliano nyuma kuna jengo la ghorofa na uzio wa nyaya za miba vinaashiria mandhari ya mtaa wa mji yenye shughuli nyingi.

Tangazo la kuuza limebandikwa kwenye lango la chuma la jengo la ghorofa lenye kuta za matofali na madirisha ya vioo. Maandishi mekundu na nyeusi yanaeleza kuwa ni ghorofa ya vyumba vitatu vya matumizi na ya kibiashara. Juu ya lango kuna nyaya za umeme zikiashiria eneo la mjini yenye shughuli nyingi.

Nyumba ya paa la ranhi kahawia yenye bomba la moshi na sahani ya setilaiti imezungushiwa ukuta wa mawe na mimea midogomidogo. Mandhari ya nyuma inaonyesha nyumba zingine zenye usanifu wa mtaa wa makazi. Chini ya anga kuna mawingu mepesi na ardhi yenye nyasi chache

Jumba la kifahari la ghorofa mbili linafanana na nyumba ya kisasa yenye rangi ya kijivu na mawe ya mapambo. Dirisha kubwa kubwa kuhusu mwanga mwingi kuingia na kuna roshani ya kuvutia juu. Nje kuna lango la kisasa lililoandikwa B 09 na mandhari imetandwa na miti ya vitendo na maua ya kijani. Lami ya njia ya kuingililia imepambwa kwa vigae kuonyesha maridadi wa sehemu hii ya makazi.

Jengo la makaazi lenye rangi ya waridi na rangi ya chungwa lina madirisha kubwa ya glasi zenye mipangilio ya miraba bustani iliyombele yake imepambwa kwa mimea ya mapambo mitiki iliyopogolewa vizuri ua jekundu linalochanua na mgomba wa kijani kibichi yote yakionyesha mazingira safi yenye mwangaza wa jua na mandhari ya utulivu wa mtaa wa makaazi.

Hili ni jengo refu la kisasa lenye rangi ya kahawia na nyeupe likiwa na madirisha mengi yanayoakisi mwangaza wa mchana. Juu ya jengo kuna nyaya za umeme zikionekana kupita juu ya paa. Sehemu ya chini ina lango la kuingililia huku miti michache ikiwa mbele ya jengo. Angaa ni ya samawati na yenye mawingu machache ikipita taswira ya hewa ya utulivu.

Majengo mawili yaliyokaribiana yanaonyesha utofauti wa usanifu. Moja lina ukuta wa kijivu na kijani uliyopambwa kwa maandishi ya monasta heights na madirisha yenye vyuma vya usalama huku jingine likiwa jeupe na roshani zenye uzio mweusi. Mbingu ya samawati safi inaonyesha mwangaza wa mandhari ya kisasa ya mtaa wa mji.

Jengo la kisasa lenye ghorofa kadhaa limejengwa kwa kuta za rangi nyeupe na madirisha makubwa ya glasi likiwa na mabango mawili ya jina Highway Heights na Sengaleigh juu ya paa. Muundo wa roshani na mchanganyiko ya maumbo yaliyopangika huonyesha usanifu wa kisasa katika eneo la mijini linaliendelea kwa haraka.

Jengo la ghorofa lenye paa jekundu na kuta za kijivu limepambwa na madirisha yenye fremu za samawati na vyuma za usalama. Nyaya za umeme zinapita mbele ya jengo huko dishi ya setilaiti ikiwa imefungwa upande wa juu. Mandhari huonyesha usanifu wa miji ya kisasa inayochanganya matumizi ya biashara na makazi.

Jengo refu la ghorofa limepakwa rangi ya samawati na lina madirisha yaliyofungwa grill , likiwa limezungushiwa, ukuta wa mawe wa wastani wa urefu. Mbele kuna eneo kavu lenye nyasi fupi zilizokauka na mchanganyiko wa vumbi na changarawe. Kulia kuna jengo dogo lenye paa la hudhurungi na angani kuna anga la samawati lenye mawingu mepesi. Mandhari inaakisi mazingira ya mijini yaliyopangwa kwa utulivu.

Hili ni jengo refu la ghorofa la rangi ya kijivu likiwa limejengwa. Juu ya jengo kuna matangi mawili meusi ya maji. Mbele ya jengo kuna ua wa mabati na nyasi kavu. Anga Lina mawingu meupe na samawati.

Urefu la ghorofa kadhaa imejengwa kando kando ya barabara likiwa na varanda za kuzunguka kila gorofa upande mmoja. Gari na pikipiki zimeegeshwa karibu na ua wa jengo hilo ambalo limezungukwa na miti yenye majani mabichi. Anga ya nyuma inaonyesha mawingu meupe yaliyotapakaa kwenye anga la samawati.

Jengo la kisasa la ghorofa mbili likiwa karibu kumalizika kujengwa lipo katika mazingira yenye majani ya kijani likiwa na madirisha makubwa ya vioo na mabalikoni zenye uzio wa kioo. Wafanyakazi wachache wa ujenzi wanaonekana wakikamilisha kazi huku vifaa kama ambao na matofali vikiwa vya mitawanyika mbele. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa maendeleo ya miji na utulivu wa mazingira ya makazi. Ni picha ya matumaini na ukuaji wa miji.

Jengo refu la makazi lina sakafu nyingi zenye rangi ya krimu na nyeupe. Kila ghorofa ikiwa na balkoni za chuma zilizo na nguo zinazoanikwa. Mbele kuna nyuzi za taa za mapambo na paa la bati lenye ukuta nyeusi likiongeza mandhari ya maisha ya kila siku katika jiji la kisasa.

Jengo refu la kisasa linaloitwa Highway Heights , lina rangi ya samawati na nyeupe, na madirisha makubwa yenye mionekano wa mabalkoni katika kila ghorofa. Juu ya jengo kuna maandishi yenye jina lake, huku anga ikiwa safi na miti michache ikionekana kwa upande wa kulia pamoja na nyaya za umeme, zinazo katika mbele. Mazingira haya yanadhihirisha maendeleo ya mji, na usanifu wa majengo ya kibiashara au makazi ya mji mkuu.

Wateja wamesiama foleni katika sehemu ya malipo ndan ya duka kuu kila mmoja akiwa na kikapu chekundu kilichojaa bidhaa, kaunta zimehang'ishwa kwa namba huku alama za sehemu tofauti zimetundikwa juu. Rafu zimejaa bidhaa za vyakula na mahitaji ya nyumbani zikionyesha shughuli nyingi za ununuzi katika mazingira safi na yaliyopangika.

Mwanamke amesimama dukani akiwa na toroli la manunuzi akitazama bidhaa kwenye rafu upande wa kushoto, ambapo kuna krimu za kunyolea na vifaa vya usafi kwa kibinafsi. Pembeni kuna watoto wawili waliovaa sare za shule, mmoja akiwa ameinama kushika bidhaa. Kulia mwa picha kuna baiskeli za watoto zilizopangwa kwa wingi. Sakafu imetiwa alama za nyayo nyekundu kwa ajili ya nafasi ya kusubiri ikiwa ni dalili ya hatua za tahadhari. Mandhari ya duka ni pana safi na yenye mwangaza wa taa za dari.

Rafu za duka la rejareja zimejaa biskuti na vitafunwa vilivyopangwa kwa ustadi zikiwa na chapa kama vile mccoories, digestive na west barries. Mandhari ni safi na yenye mwangaza wa kutosha huku bei zikionyeshwa wazi kwenye rafu zikitoa mazingira rafiki kwa wateja wanaotafuta bidhaa za vitafunio.

Runinga kubwa zimepangwa kutani ndani ya duka kubwa la vifaa vya kieletroniki Mbele yake kuna majiko na oveni zilizopangwa mstari mmoja huku sakafu ikiwa safi na imetandikwa kwa vigae. Katika sehemu ya kulia kuna rafu zilizojaa masanduku ya bidhaa nyingine ya kieletroniki. Mandhari inaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa kwa ajili ya wateja.

Wateja wawili wakiwa ndani ya duka la jumuia lenye bidhaa mbali mbali zilizopangwa kwenye rafu ndefu wanazukuma troli lenye bidhaa kama karatasi ya chooni wakielekea mbele kati ya njia mbili moja ikiwa vitafunwa na ingine ikiwa na bidhaa zilizofungwa kwenye makoba wa chupa. Sakafu ni safi, mwanga mwingi waangaza dari lenye umbo la mviringo huku mabango ikionyesha sehemu tafauti za bidhaa.

Hili ni duka la rejareja ambapo vinywaji vya aina mbali mbali vimepangwa vizuri kwenye rafu. Kuna chupa za rangi ya kijani, machungwa, na kahawia. Pembeni kuna jokovu lenye bidhaa baridi na maziwa, na nyuma kuna bidhaa zaidi kama nafaka na viywaji vya kuongeza nguvu. Mpangilio unaonyesha mandhari safi ya duka na bei zitakazowavutia wateja wanaotafuta bidhaa kwa bei nafuu.

Rafu ya duka kubwa imepangwa kwa safu za bidhaa za vitafunwa, ikiwa na peremende na chokoleti kama Snickers upande wa kulia. Upande wa kushoto kuna ishara ya Express Counter kwa wateja wenye bidhaa chache na bango la clearance linaloonyesha bidhaa zilizo katika punguzo. Katika mandhari ya nyuma kuna watu wateja wakihudumiwa, yakionyesha shughuli za kawaida za ununuzi katika mazingira rejareja ya kisasa.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu ya duka la rejareja yakiwemo maziwa ya paketi, siagi na vinywaji vya maziwa katika viunganishio vya plastiki na katoni. Bei zimewekwa wazi chini ya kila safu na mpangilio mzuri wa bidhaa unaonyesha usafi wa urahisi wa kuchagua kwa mnunuzi. Mandhari inaakisi mazingira ya biashara ya kisasa yenye utaratibu mzuri wa uwasilishaji wa bidhaa.

Ndani ya duka la vifaa vya kielektroniki na nyumbani, friji kadhaa zimepangwa mstari wa mbele kila moja ikiwa na bei iliyoambatanishwa. Shelf za nyuma zimejaa vifaa vidogo kama mashine za kahawa, blender na vifaa vya jikoni. Mandhari ni safi na yenye mwangaza wa kutosha ikionyesha mpangilio mzuri wa bidhaa na matangazo ya offer yanayovutia wateja.

Kituo cha kujihudumia malipo ndani ya duka kubwa kimefungwa skrini ya kugusa iliyo na maandishi, malipo binafsi na bidhaa kumi na tano au chini ya hapo. Juu kuna namba, two sixty two ,na bei ya bidhaa. Pembeni kuna eneo la kueka bidhaa na sehemu ya mifuko, rafu za bidhaa na mazingira ya kisasa ya rejareja yanadhihirisha teknolojia ya huduma ya haraka kwa wateja.

Rafu za duka zimepangwa kwa vinywa vya matunda vya rangi mbalimbali kama machungwa na zabibu sambamba na bidhaa za plastiki kama ndoo na vikapu. Toroli lililojaa mikate liko karibu huku sakafu safi na mwangaza wa dari ukionyesha mpangilio mzuri wa mazingira ya ununuzi wa vyakula.

Ndani ya duka la Cleanshelf Fresh Market, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwenye rafu nadhifu katika korido kadhaa. Sehemu ya juu ina bango kubwa lenye namba tatu, ikielekeza bidhaa kama maji, soda, juisi, mikate, vitafuno na biskuti. Wateja wachache wanaonekana wakiwa karibu na rafu wakichagua bidhaa, huku mazingira yakiwa safi na yamepangwa kwa mpangilio unaovutia unaowezesha ununuzi kwa urahisi.

Soko, la kisasa limegewanyika kwa sehemu mbalibali zenye mwangaza mkali na maandikuya kuhutia kama meat market na fish market . Mbele kuna rafu zilizopango kwa mkate na bidhaa nyingine za kuoka. Huku matunda, mboga, mbichi na bidhaa za nyumbani zikienelea kufunika mandhari ya nyuma katika mpangilio safi. Unaovutia nunuzi wa kila siku.

Duka la jumla limejaa bidhaa mbalimbali za usafi wa nyumbani kama vile sabuni za unga, sabuni za maji, sabuni za kuoshea mashine, maji ya kupulizia vitambaa na dawa za kusafishia sakafu. Bidhaa zimepangwa kwa ustadi wa kuvutia kwa rangi tofauti tofauti.